Mtaalamu wa magonjwa ya meno akimuhudumia mgonjwa aliyelala mbele yake katika kitanda maalumu ndani ya chumba cha hospitali huku akiwa amevalia mavazi maalumu kwaajili yakujikinga na afya yake, mikononi mwake akiwa ameshikira vifaa mahususi kwa kazi hio.

Vijana wakike na wakiume, wadau wa mazingira kwa pamoja wakipanda mche wa mti katika ardhi iliyokomaa vizuri, hii ni kupambana na changamoto ya mmomonyoko wa udongo pamoja na ardhi zisizo na rutuba katika jamii na mazingira kwa ujumla yanayotuzunguka.

Vifaa vya hospitali vinavyotumika kwa matibabu ya wagonjwa ikiwemo: vitanda, makabati ya kuhifadhia dawa, mashine za kupumulia, pamoja na mashine za vipimo kama "ultrasound". Vilivyopangwa na kuwekwa katika wodi ndani ya jengo la hospitali kwa ajili ya kutoa huduma za kitabibu.

Wataalamu wa tiba za magonjwa mbalimbali ya binadamu waliovalia mavazi mahususi kwa kazi yao wakiwa katika eneo maalumu ndani ya jengo la hospitali wakifanya tafiti tofauti tofauti za magonjwa na chanzo cha magonjwa hayo yanayo ambukizwa na yasiyo ambukizwa kwa binadamu.

Mtaalamu wa tiba, mtabibu mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika jengo la hospitali chumba maalumu, stoo kunapohifadhiwa dawa kwa matumizi ya matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoambukiza na yasiyoambukizwa, dawa zilizowekwa vizuri kwa usafi na ustadi mkubwa.

Mtaalamu wa tiba alievalia mavazi mahususi kwa ajili ya kazi hiyo, akiwa katika chumba cha wodi ya watoto ndani ya jengo la hospitali, mbele yake akimpatia matibabu na uangalizi mtoto mdogo katika kitanda nyuma kukiwa na mama yake.

Kijana wa kike mtaalam wa tiba aliyevalia mavazi nadhifu kwa kazi yake akiwa katika chumba cha matibabu ndani ya jengo la hospitali huku wakimfanyia vipimo mgonjwa aliyelala pembeni yake mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana.

Mtabibu wa afya ya akili mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akishika kalamu ya wino mweusi na kitabu kidogo anacho nakiri taarifa za mgonjwa. Akipokea maelezo kutoka kwa mgonjwa mwanamke aliyesimama mbele yake akijielezea kuhusu matatizo yake.

Daktari wa watoto akiwa katika wodi ya watoto wachanga, aliyevalia mavazi maalum kwa ajili ya kazi yake sale ya hospitali hiyo mikononi mwake akiwa amebeba kitoto kidogo huku mbele yake kukiwa na shuka kubwa lililotandikwa juu ya kitanda.

Daktari wa watoto aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwanamke akitoa semina fupi kwa mzazi aliyekaa pembeni yake, mikononi mwake akiwa amebeba mtoto mdogo aliyemfunika kwa kitambaa cheupe, huku mikono mwa daktari huyu akishika kitabu chenye maelezo kuhusu afya za watoto.

Duka kubwa sehemu ambayo hutumika kwa ajili ya uuzaji wa dawa za binadamu, za vidonge pamoja na dawa za kimiminika, za wakubwa na watoto, pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya kujilinda na afya ya binadamu. Vikiwa vimewekwa katika makabati maalum yanayotumika kuhifadhi dawa hizo.

Wataalamu wa afya ya jamii wahudumu wakike na wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana midomoni mwao wakijifunika kwa barakoa safi ili kujikinga na magonjwa wakitoa chanjo ya vidonge kwa mabinti wawili walio simama katikati yao ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa ya mLipuko.

Muhudumu wa afya ya jamii, mwanamke aliyevaliya mavazi ya bluu, sare ya hospitali nje kidogo sehemu ya wazi, mahali ambapo kuna watu wamekusanyika, wa kike na wa kiume, wakisubiri chanjo inayoandaliwa na mhudumu wa huyo, mikononi mwake akiwa ameshika chupa yenye dawa na sindano kwa ajili ya utoaji wa dozi.

Mhudumu wa afya ya jamii, aliyevalia mavazi na zifu sana ,usoni mwake akivalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na hewa pamoja na maambukizi, akitoa chanjo kwa mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake, pembezoni wakiwa wamezungukwa na watu tofautitofauti wa kike na wa kiume, wanaosubiri na kuangalia huduma hiyo.

Dawa mbalimbali za kienyeji zilizokusanywa maporini na mashambani na kutengenezwa vizuri kwa usafi wa hali ya juu, zikiwa zimehifadhiwa katika vyungu na sehemu safi iliyotandazwa. Huku kukiwa na vitu mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kupondea na kuandaa dawa hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kifungashio kidogo kilicho hifadhiwa vizuri ndani yake kikiwa kimewekwa dawa za asili zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu. Huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na karatasi iliyobandikwa yenye rangi ya kijani, njano na nyeusi ikiwa na maandishi pamoja na maelekezo ya dawa hizo.

Miche inayotumika kutengeneza dawa mbalimbali za asili zinazotibu magonjwa tofauti tofauti, zilizopandwa katika udongo mzuri uliowekwa katika vindoo vidogo na kumea vizuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kutengeneza dawa hizo ili kuponya magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Chupa iliyosheheni dawa za tiba asili ndani yake ilifungwa vizuri kwa mfuniko imara, na kupakwa rangi nyeusi na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "LAVENDER". Huku ikiwa katika mikono ya mwanamke aliyeshikilia chupa hiyo kwa ajili ya matumizi ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili zinazotumika kwa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu polisi kuangalia dawa hizo mwisho mwisho kidogo pamoja na mwichi mdogo wa dawa kwa ajili ya maanda lizi ya utengenezaji wake